Kundi la maafisa wakisimama mbele ya jengo la mahakama. Wakiwa katika mkutano na waandishi wa habari. Mwanamke aliye mbele katika mavazi rasmi na miwani ndiye anayezungumza kupitia kipaza sauti na mbele yake kuna nembo ya Office Of The Chief Justice . Hii ina ishara kwamba ni tamko rasmi kutoka idara ya mahakama nchini Kenya.

Ofisi ya Huduma centre nchini Kenya inayotoa huduma mbali mbali kama usajili wa vitambulisho na nyinginezo kwa wananchi. Ndani ya jengo kuna wahudumu walioketi kwenye kaunta, wakitaka kuwahudumia wateja.

Mechi ya kandanda kati ya timu mbili. Mchezaji aliyevaa jezi nyekundu pengine kutoka Kenya akimiliki mpira huku akizingirwa na wachezaji wa timu ya upinzani waliovalia jezi za njano na suruali ya buluu. Mchezo unaonekana kua ushindani mkali na unachezwa mbele ya mashabiki wengi walio keti kwenye jukwa.